Madaktari wakiwa wamevalia mavazi ya upasuaji ya kijani kibichi na barakoa wakifanya upasuaji. Wamekusanyika kuzunguka meza ya upasuaji na inaonekana kama wako makini kwenye kazi yao. Kuna taa zinazoonekana kwenye eneo la upasuaji ambazo huwasaidia madaktari kuwa makini zaidi.

Mhudumu wa afya aliyevaa mavazi ya kitaalamu, barakoa na glavu akimchanja mtoto kwenye mkono. Mtoto amevaa fulana ya kijani, na njano. Watu wengine wamesimama wakisubiri huduma za hospitali. Hii ni utoaji wa chanjo katika kampeni ya afya ya jamii.

Kundi la watu wanashikilia mabango mawili marefu barabarani. Watu hawaonekani vizuri lakini wanaonekana wakiwa katika tukio la umma labda wakijiandaa kwa siku ya maoni duniani. Hii huenda ikawa kampeni yanayohusisha macho duniani. Mandhari ya nyuma ina miti ya majani ya kijani kibichi.

Gari hili la huduma ya afya imeegeshwa juu ya ardhi ya udongo na limefunguliwa upande wa kulia ambapo Kuna ngazi za mbao zinazotumika kwa kupanda gari hilo. Hii inakuonyesha juhudi za kupeleka huduma za afya moja kwa moja kwa wananchi kwa kupitia gari maalum.

Kundi ya watu wakiwemo wanawake na wanaume wamesimama mbele ya gari jeupe. Watu wawili wanaonekana wakishika utepe, au kamba yenye mapambo ya manjano, huenda wakizindua kitu. Kuna mwanaume aliyevaa sare za kijani kibichi, anayafanana na zile za jeshi. Hali ya anga inaonekana kua nzuri.

Kiliniki ya kuhamahama inayo gari maalumu likabadilishwa kuwa kituo cha afya kinachosafiri. kuna watu mbele ya gari wawili wanaonekana kuwa wahudumu wa afya walioketi kwenye meza moja wakizungumza na mtu mwingine mwenye amekaa kwenye kiti cha plastiki. hii inadhirisha huduma inaweza tolewa kwa gari.

Huyu ni rais wa Kenya William Samoei Ruto akiwa anafanya ukaguzi wa wagonjwa katika moja ya viwanda za kuwatibu wagonjwa nchini. Vilevile mhudumu mmoja anamwelekeza rais jinsi kazi yao hutekelezwa akiwa na mzazi mmoja na mwanawe katika kiwanda.

Kuna watu watatu, wawili wakiwa wamevalia barakoa nyeupe na moja barakoa ya buluu. Wote wameinama wakifanya kazi kwenye kitu kinachoonekana kama kifaa cha kutumia au kutengeneza kitu. Mwanamke amefunika kichwa chake na kitambaa cheupe.

Lori jeupe lililo badilishwa kuwa kliniki ya rununu lime egeshwa kwenye eneo lenye nyasi, lori hili lina nembo inayonekana kuwa na vifaa vya meno iki maanisha ni kliniki ya meno inayo tembea. Kuna miti na majengo machache yanayo onekana kwa umbali.

Hii ni kutofautisha meno kabla na bada ya matibabu. Sehemu ya juu inaonyesha meno iliyopinda na yenye nafasi kati yao. Sehemu ya chini baada ya matibabu, meno yamewekwa sawa. Nafasi zilizokuwa hapo awali zimefungwa na meno inaonekana kuwa safi.

Mgonjwa akiwa kwenye miadi ya daktari wa meno. Anatabasamu kubwa usoni huku daktari wa meno aliye vaa glavu akiwa anatumia vifaa vya matibabu ya meno kumkagua na kumchunguza. Hii inashiria uadilifu katika kazi kwa kuwa daktari lazima awe na vifaa vinavyostahili ili kuendeleza matibabu mwafaka.

Hii ni kichwa hasa kwa uso kwa mtu fulani. Anaonekana akitumia kijiti au mswaki wa asili kusafisha meno yake. Meno yake yanaonekana kuwa na rangi ishara ya uchafu. Shati aliyovalia inaonekana kuwa ni nyekundu na ana tishu za kinywa zilizojaa ngozi nyeusi.

Sehemu ya uso ya mwanaume kuanzia kwenye pua hadi kidevuni. Meno yake yanaonekana meupe vizuri, huku ndevu fupi zinazozunguka mdomo na kidevu. Kuna kitufe chekundu kinachoashiria kuwa mtumiaji anaweza kurekodi kitu, pia kuna taarifa kuwa kuna jumla au idadi sita imekubaliwa na moja kukataliwa.

Watu kadhaa wako kwenye boti mbili wakionekana kusafirisha bidhaa fulani. Wote wamevaa barakoa na baadhi yao wana kofia na nguo za kujikinga zikiashiria kuwa wanaweza kuwa wanafanya kazi ya usafirishaji au uokoaji katika eneo lenye maji. Mizigo iko katika mifuko mikubwa.

Askari wako juu ya pikipiki wakitekeleza zoezi la kijeshi au operesheni ya dharura. Askari wamevaa mavazi ya kijeshi pamoja na kofia ngumu na fulana za kuzuia risasi. Wengine miongoni mwao wameshika bunduki huku, wakiwa tayari kwa hatua yoyote. Mazingira yanaonekana kuwa eneo la wazi au uwajani.

Mtu ananawa mikono kwa kutumia maji yanayotoka kwenye chombo cha plastiki. Mtu huyo anasafisha mikono yake kwa njia sahihi, hatua muhimu katika kudumisha usafi na kuzuhia maradhi kama kipindupindu na homa ya matumbo. Huu ni mfano mzuri katika kampeni za afya kwenye jamii.

Hii ni mmoja ya viwanda ya matibabu humu mjini. Daktari anaonekana akimshughulikia mmoja wa wagonjwa, huku wengine wakisubiri kwa umbali. Wagonjwa wengine wanaonekana katika dirisha ya jumba wakisubiri kupewa dawa. Mandhari ya hospitali inaonekana kuwa safi kupita kiasi.

Sehemu ya maabara kinachohusiana na vifaa vya kisayansi. Juu ya meza kuna mashine kubwa ambayo huenda ni kifaa cha kuhifadhi sampuli . Chini ya meza kuna madumu matatu meupe ya plastiki na moja la kijivu ambayo labda yanahifadhi kemikali . Pia kuna kompyuta ya kuhifadhi taarifa.

Chumba chenye sakafu ya vigae iliyo safi. Kuna meza nyeupe yenye kifaa cheupe kikubwa ambacho ni kifaa cha uchunguzi wa macho ambalo lina tochi ya kupasua au darubini. Mwanaume ameketi kwenye kiti kingine cheusi upande wa kulia akiwa amevaa shati nyeupe na surauli ya bluu.

Hivi ni vifaa viwili tofauti vya matibabu vilivyopangwa vizuri kwenye mifuko nyekundu. Seti ya kwanza inaonekana kuwa na vifaa vya kufungulia, na inajumla ya vipande kumi na moja. Seti ya pili ina vifaa vya upasuaji vinavyohusiana na mchakato na oparesheni.

Hiki ni kifaa cha kusaidia kusikia. Kifaa hichi kipo ndani ya boksi lake na pia kimetolewa nje ya boksi kuonyesha sehemu zake, ikiwemo, kifaa chenyewe na cable ya kuchajia. Kinaonekana kama bidhaa mpya iliyopangwa kuuzwa.

Hii ni chumba cha hospitali. Kuna mgonjwa amelala kitandani akioneka kuwa amelala au anapumzika. Karibu na kitanda kina mashine ya matibabu yenye skrini inayoonyesha graph na namba mbalimbali ya kufuatilia hali ya mgonjwa. Kuna mguu wa mtu mwingine aliyeketi kwenye kitanda upande wa kulia.

Kifaa cheupe kinachoonekana kile cha kupima macho, ina sehemu ya kuwekea kidevu na sehemu ya kuweka paji la uso; lenzi mbele. Kuna nyaya zilizolala kwenye sehemu ya kuweka kidevu. Kifaa hiki mara nyingi hupatikana hospitalini au kwa kitucho cha matibabu cha macho.

Hiki kinaonekana kuwa kifaa cha kuchunguza sikio. Kifaa hicho kina rangi nyeusi na kijivu na kimeunganishwa na sehemu ya juu yenye lenzi na kipande cha sikio. Pia kuna chombo chenye kifuniko cha uwazi kinachofanana na kalamu ambayo uhifadhi vifaa vingine vidogo.

Mikono miwili inashika sindano na chupa ndogo, sindano inaonekana ikiingizwa kwenye chupa labda ikichota au kuingiza kimika. Nyuma ya mikono kuna chombo chenye nafasi mbili, moja ikiwa na chupa kubwa tupu nyingine ikiwa na mirija midogo nyeupe.

Mwanamke anamshika mtoto mchanga mkononi mwake huku mtu mwingine akimpatia mtoto chanjo au dawa akitumia kifaa kidogo. Mtoto amelala chali na mwanamke anaonekana akimwangalia. Mandhari inaonekana kuwa ndani ya nyumba au hospitalini.

Mwanamke mchanga amebeba mtoto mdogo mikononi mwake. Anaonekana akitabasamu na kumtazama mtoto. Mtu mwingine anaonekana akimchuguza mtoto au labda anampa matibabu au chanjo akiwa amevaa galvu ya buluu. Nyuma kuna watu kadhaa ambao wameketi labda wakisubiri kuhudumiwa.

Wodi ya watoto hospitalini iliyo na vitanda kadhaa ya watoto wadogo. Kuna kitanda chenye watoto wachanga kadhaa wakiwa wamelala pamoja. Kuna vifaa vya matibabu viliyowekwa karibu na vitanda kama mashine ya moyo na viashirio vya afya.

Mwanamke mjamzito ameketi huku akihudumiwa na mhudumu wa kiafya aliyevaa sare za rangi ya waridi na barakoa ya blue .Mama huyo anaonekana amebeba nguo za mtoto mchanga huenda amejifunguwa hivi karibuni ,wote wawili wamevaa barakoa wakifuata tahadhari za kiafya.

Chumba hiki ni cha kuhudumia watoto wachanga hospitalini. Kuna vitanda maalumu vya watoto wachanga vilivyo na watoto wachanga waliolazwa kwenye blanketi. Wahudumu wanaonekana wamesimama karibu na vitanda hivyo wakiwa na daftari wakifuatilia hali ya watoto. Vifaa vya kiafya kama monita vya wagonjwa viko karibu.

Mkono wa mtu na eneo la kifundo Cha mkono na sehemu ya chini ya mkono likionyeshwa likiwa na rangi nyekundu. Hii ni ishara Bora ya maumivu au kuvimba katika sehemu hiyo. Mtu anonekana akishika mkono wake labda akijaribu kupunguza maumivu au kuonyesha kuwa sehemu hiyo ina shida.

Huu ni mguu ya binadamu ambao umevimba na una alama ya majeraha yenye rangi ya sambarau karibu na kifundo cha mguu. Rangi hiyo inaonyesha uwezekano wa kuumia ndani au kuvunjika kwa mishipa midogo ya damu ambayo yalishabishwa na kuumia au kuanguka.

Huu ni tukio la mchezo wa raga ambapo mchezaji mmoja wa sare za bluu anaonekana akianguka akiwa na mpira huku mwingine akijaribu kumzuia. Kuna mchezaji mwingine aliyevalia manjano anayesimama kwa nyuma akifuatilia tukio hilo. Eneo lililozungushwa duara jekundu huonyesha uwezekano wa kuumia kwa mchezaji.

Mwanamchezo mweusi amelala chini ya uwanja akiwa amevaa kaptula nyeusi na tisheti nyekundu. Mbele yake kuna mwanaume mzungu ambaye anaonekana kama daktari amepiga goti na amemshika mguu wa kushoto huku anamnyoosha. Mzungu huyu amevaa tisheti nyeusi na suruali nyeusi.

Mmea wa Aloe Vera umekatwa na katika vipande vipande, baadhi ya majani yamelala chini huku mengine yakiwa bado yamesimama. Mmea una rangi ya kijani kibichi na baadhi ya sehemu zinaonekana kuwa na matangazo ya kahawia. Nyuma ya mmea kuna mmea mingine ya rangi ya kijani kibichi.

Huu ni mmea wenye majani marefu na myembamba unaokua karibu na uzio wa miti. Majani yanaonekana kama yamekauka au kubadilika rangi ya kijani kibichi. Nyuma yake kuna nyasi ndefu na miti mingine. Hapa huenda ni mashambani au msituni.

Hii ni eneo yenye mimea aina mbalimbali. Kuna mimea yenye majani mekundu na kijani kibichi, huenda ikawa ni mchicha au ni mboga ya majani. Kuna mmea mrefu, nyuma yenye majani membamba na marefu ambayo inaonekana kuwa vitunguu maji au kitu kinachofanana na hicho.